Watu wazima wanawake kwa wanaume, wameketi darasani katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, huku umakini wao wameuelekeza kwa mkufunzi amesimama mbele yao akiwafundisha na kuwaelekeza vitu mbalimbali.

Watu wengi wanaume kwa wanawake, wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakisikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kupata elimu hii ya watu wazima.

Wakina mama wamevalia mavazi ya kiasili ya kiafrika yanayopatikana kwenye kabila la wamasai, wapo na furaha wakiendelea na mafunzo yao darasani katika shule ya elimu ya watu wazima ili kupata ustadi wa namna ya kushona nguo.

Wanafunzi (wanaume kwa wanawake) wanaopata elimu ya watu wazima, wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao darasani. Umakini wao wameuelekeza kwa mwalimu aliyesimama mbele yao, akiendelea na masomo na kuwaelekeza zaidi.

Vifaa mbalimbali vya michezo vipo uwanjani katika shule ya msingi, vinavyotumika kuwafanya wanafunzi waendele kupenda shule, lakini pia wawe na afya bora na kukua vizuri.

Mazingira ya nje ya shule ya msingi, vifaa wanavyotumia watoto kwenye michezo vyenye rangi nzuri inayowavutia waendelee kupenda shule zaidi, ili kuweza kupata maisha mazuri ya baadaye.

Mazingira ya nje katika shule ya chekechea, vifaa mbalimbali vinavyotumika kwenye michezo, huwafanya watoto kuwa na utayari, wamechangamka kwa ajili ya masomo yao.

Mwonekano wa nje ya shule ya chekechea, umepambwa kwa ukoka mzuri wa kijani, huku vifaa tofautitofauti vya michezo vyenye rangi zinazovutia, vimesimamishwa tayari kwa watoto. Pemebeni lipo jengo la madarasa, lenye ukubwa wa ghorofa moja.

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama mbele ya darasa lake, akitumia ishara mbalimbali za mikono yake kuhakikisha wanafunzi wanamwelewa ili kuweze kufaulu mitihani yao.

Mazingira ya nje katika shule ya msingi, ukoka pamoja na uzio uliotengenezwa kwa miti midogomidogo na kando vipo vyumba vya madarasa, na ndani wanafunzi hawapo kuashiria ni wakati wa likizo.

Chumba cha darasa ndani ya shule ya msingi kimesafishwa na kupangwa vizuri, meza zake na madawati kusubiria wanafunzi waweze kuingia na mwalimu aje kuwafundisha wakiendelea kujiandaa na mitihani iliyoko mbele yao .

Wanafunzi ndani ya darasa la shule ya msingi, wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, umakini wao ukiwa kwa mwalimu aliyesimama mbele, akiendelea kuwafundisha na kuwaelekeza ili kuweza kufaulu mitihani iliyoko mbele yao.

Wanafunzi wa shule ya msingi wapo darasani wameketi kwenye madawati ambayo ni chakavu. Mwalimu amesimama mbele yao akiendelea kufundisha na kuwapa maelekezo tofautitofauti.

Vitabu vingi vyenye muonekano mkubwa na rangi tofauti tofauti, vimepangwa kwenye mashelfu yaliyotengenezwa kwa mbao, ndani kuna maktaba ya shule ya sekondari kuwasaidia wanafunzi kuendelea kupata uelewa zaidi.

Vitabu vingi vyenye muonekano, rangi na ukubwa tofauti tofauti, vimepangwa vizuri katika maktaba ndani ya shule ya sekondari. Mabinti wawili wanavikagua na kuchagua vile ambavyo wanavihitaji, kwa ajili ya masomo yao.

Muonekano wa nje wa vyumba vya madarasa katika shule ya sekondari, vimefungwa wakati huu wanafunzi wapo likizo, huku mazingira yakiwa machafu, kutokana na majani yanayopukutishwa na miti iliyopo maeneo haya.

Wanafunzi mbalimbali wakike na wakiume katika chuo cha ufundi wameketi darasani kwa umakini, wakimsikiliza mkufunzi wao aliye simama mbele yao akiendelea kuwafundisha na kuwapa maelekezo mbalimbali.

Wanafunzi wengi wa chuo cha ufundi, wa kike kwa wa kiume wamejaa katika chumba cha darasa, wakiweka umakini wao kwa mwalimu aliyesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha na kuwaelekeza mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakike kwa wakiume, wamejaa ndani ya chumba cha darasa, huku wameketi kwa makundimakundi, wakiendelea na majadiliano ya masomo ambayo wamepewa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo wamejaa ndani ya chumba cha darasa moja, wakisikiliza kwa makini na kuandika kila ambacho mkufunzi anawaelekeza, aliyesimama mbele yao kuhakikisha wanakuwa tayari ili kuweza kufaulu mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuoni wakiwa ndani ya chumba chao cha kulala wamejipumzisha wengine kitandani, huku wachache wameshika simu janja mikononi mwao wakiendelea kuperuzi na kudadisi vya kuendelea kujifunza kwenye masomo yao.

Wanafunzi ndani ya chuo cha ufundi wameketi darasani, meza zilizotengenezwa kwa mbao zimewekewa juu yake kompyuta mpakato zinazo wasaidia tafiti tofautitofauti .

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, Wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa chuma pamoja na mbao, Umakini wao wameuwelekeza kwa mkufunzi aliyesimama mbele akiendelea na masomo yake ya kila siku.

Chuo cha ufundi kikiwa na wanafunzi baadhi wanaochonga bidhaa mbalimbali, kama vile samani za kwaajili ya kutumia mbao na sasa mkufunzi wao amesimama, akiwa amevalia barakoa akiendelea kuwapatia maelekezo zaidi.

Wanafunzi ndani ya chuo cha ufundi, wakevalia mavazi yao ya kazi, mbele yao mashine. Wanazojifunza kila wakati, wanazikagua na kufanyia kazi kila ambacho mkufunzi amewafundisha.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wamevalia barakoa, wamesimama kumzingira mkufunzi wao akiwa na kifaa maalumu akiwaelekeza na kuwafundisha .

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, wamevalia sare zao zenye rangi nyekundu, mbele amesimama mkufunzi wao, huku akiwaelekeza kwa kutumia mashine iliyopo mezani.

Chuo cha ufundi wa magari, pikipiki na bodaboda; wanafunzi wapo eneo la kazi wakiendelea na mafunzo, huku mkufunzi wao akiwa pembeni mwa gari chakavu akiendelea kutoa maelekezo zaidi.

Mwanaume mwanafunzi katika chuo cha ufundi, yupo darasani na mezani vipo vifaa mbalimbali, ambavyo ameanza kuvifanyia mazoezi kutokana na kile ambacho taayri, mkufunzi wake amesha mfundisha na kumuelekeza.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, wamevalia mavazi yao ya kazi na vifaa maalumu vya kujikinga, kama vile miwani za kuwazuia wasipate miale ya moto machoni wakati huu wanaendelea kuchomelea chuma mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, huku mmoja wao akiendelea kufanyia kazi na mazoezi kile ambacho amefundishwa, kabla ya kuhitimu na kuingia mtaani kufanya kazi.

Wanafunzi wapo darasani katika chuo cha ufundi, mezani vipo vifaa tofautitofauti, wakiendelea kuvifanyia kazi na kufanya mazoezi kwa yale yote ambayo tayari wameshafundishwa.